Teknolojia ni muhimu saana katika jamii na inaturahisishia mambo mengi, kama vile tunaona ngombe wanakamuliwa kupitia mashine. Hii ni njia ya haraka na iliyo safi zaidi na inadumisha usafi.

Mwanadada huyu amejutama huku akikama ng'ombe . Ng'ombe hii Ina maziwa mingi sana na Kuna ng'ombe zingine pia ambazo zinangojea Ili mwanadada huyu aende kuzikama.

Mkulima huyu ana bidii sana. Ako na shamba kubwa ya ndizi. Na tunaona ameweza kuvuna ndizi nyingi sana za kijani. Ndizi za kijani zinaweza pikwa kwa njia tofauti tofauti, kama vile kuchemsha, kukaanga, au kupika kwa mchuzi wa nazi au nyama.

Mkulima anamuuzia mnunuzi maziwa. Anampimia kuweka kwa galani zake. Naye mnunuzi anaendelea kufanya hesabu ya maziwa haya ili kujua ni pesa ngapi anafaa kumlipa mkulima. Mnunuzi anaweza kuwa mfanyabiashara wa rejareja au mtu binafsi anayetaka kutumia maziwa haya.

Hii ni soko ya ndizi. Ndizi hizi ni mingi sana na ni ndizi za kijani. Ndizi hizi zaweza achwa ziive au pia zaweza pikwa na zinaweza pikwa kwa njia tofauti tofauti kama vile kuchemsha, kukaanga au kwa mchuzi wa nazi.

Hili ni shamba la mahindi lakini tunaona mahindi haya yamegamiwa na wadudu, na wadudu haya yameharibu mahindi haya vibaya sana, mkulima anahitaji kununua dawa ili aweze kupulizia mahindi haya.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi ziko tayari na zimefunikwa kwa kitambaa hili kuwaogopesha ndege na wanyama wengine wanaokuja kuharibu ndizi hizi kabla zikomae vizuri.

Hii ni njia ya kitamaduni ya kukausha mahindi. Mahindi yanapokuwa tayari yanachunwa kutoka shambani kisha yanwekwa hapa juu ya jiko. Jiko hili linasaidia kukausha mahindi haya na yanapokuwa yamekauka yanashagwa ili kutoa unga.

Huyu ni mwanabiashara hodari anafanya biashara ya maziwa. Anakusanya maziwa kutoka kwa wakulima tofauti tofauti, kisha yanapotosha anayapeleka dukani mwake na anayauza kwa bei ya juu zaidi.

Hizi ni ndizi mbivu, na zinafaida mbalimbali katika mwili wa binadamu, Kama vile, ni chanzo kizuri cha nishati, huboresha mumeng'enyo wa chakula, pia huboresha afya ya moyo.

Shamba hili ni kubwa sana, na ni shamba ya mahindi, mahindi haya yanaonekana vizuri na yanapendeza. Hayaja liwa na wadudu hata kidogo, katika shamba hili pia tunaona kuna miti mingi sana.

Sehemu hii ya soko ni ya ndizi mingi tunaona akona ndizi mingi na zimeiva, ndizi ndefu zikona faida kama chanzo kizuri, huboresha miengenyo ya chakula, pia huboresha afya ya moyo.

Shamba hili ni kubwa sana na limepandwa ndizi nyingi sana. Tunaona mkulima ametia bidii hili kuhakikisha ndizi hizi zimezaa vizuri Ili zieze kukuwa ya manufaa kwake na kumpatia mapato.

Hii ni ndizi ya kijani na ni ndizi ambayo inapikwa. Inaeza pikwa kwa njia tofauti tofauti kama vile kuchemshwa, kukaangwa au kupikwa ndani ya mchuzi wa nazi, mchuzi wa maharange au mchuzi wa nyama.

Soko hili ni kubwa sana na ni soko la ndizi .Tunaona kuna ndizi mingi sana na niza ukubwa tofauti tofauti ,ni ndizi za kijani ambazo zinaweza kupikwa kwa njia tofauti kama vile kuchemshwa au kukaangwa au kupikwa ndanin ya mchuzi wa nazi au mchuzi wa nyama.

Ng'ombe Hawa ni wa mfumo wa kisasa wa ufugaji, wanafungiwa katika banda hili, chakula wanaletewa hapa hapa na pia wanapewa maji na chochote kile wanaitaji wanaletewa katika banda hili. Ng'ombe Hawa wanapendeza sana na wana kaa wamenona vizuri.

Hili ni soko la ndizi ya kijani kuna ndizi nyingi dana katika soko hili, na pia tunaona wanunuzi na wauzaji hii inaashiria kwamba eneo hili Ina wakulima wengi sana.